Mnapo jumba iliyo ya serikali ambayo ina rangi ya bendera ya Kenya kama vile nyeusi, nyekundu na manjano. Vilevile mnapo maandishi tofauti tofauti iliyoandikwa kwa lugha ya kimombo.

Mkimbiaji Wesley Kimeii Sang anakimbia katika sakafu iliyo na rangi nyekundu na mistari nyeupe vile vile nyuma yake mnapo miti ambayo yako katika rangi ya kijani vile vile majumba mawili.

Meza ni ya rangi nyeupe na rangi ya ukwaju vilevile kuna kompyuta nne ambayo ni ya rangi nyeusi pia na viti tatu ambayo ni ya rangi ya nyeupe.